Wataalamu wametengeneza mfumo wa hydroponics unayoonyesha mimea midogo ikikuwa ndani ya chombo kikubwa cha plastiki. Mfumo huu unavifaa vya kupitisha maji na virutubisho. Na miche imepandwa kwenye matundu yenye duara mweusi. Inaonekana kuwa njia ya kisasa ya kilimo.

Hili ni shamba la kisasa la hydroponics ambalo mimea inakuza bila udongo. Safu za miche midogo ya kijani zinaonekana kwenye bodi nyeupe. Nyuma yake watu wawili wamevalia kofia na barakoa wakifanya kazi.

Inonekana mimea miwili iliyopandwa katika mfumo wa haidroponik. Mizizi yao mirefu inaonekana wazi ikining'inia ndani ya chombo cheupe katikati kuna bomba jeupe labda la kusambaza maji au virutubisho.

Hii ni bustani ya hydroponic au kilimo cha maji. Mimea inaonekana kama salad au mboga zingine za majani inakua kutoka kwenye mapipa makubwa ya bluu. Kuna mifumo ya mabomba inayoonekana ikisambaza maji au virutubisho kwa mimea hio.

Huu ni mfumo wa bustani ya haidroponiki ambapo mimea inakua katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi. Mimea hiyo ina majani mengi ya kijani kibichi kuna pia mimea katika sufuria chini ya mfumo huo.

Huu ni mmea wa mboga labda kabichi au spinachi uliopandwa kwenye kikombe cheupe sehemu ya mfumo wa hydroponics . Mizizi ya mimea inaonekana kupitia shimo la kikombe. Mkono unaonekana uking'oa mmea mwingine mdogo karibu nayo.

Huu ni mfumo wa bustani ya hydroponic iliyoundwa kwa kutumia mabomba meupe ya PVC . Mimea midogo, huenda jogodobar , inakua kutoka kwenye matundu yaliyokatwa kwenye mabomba. Mabomba yamepangwa kwa tabaka na yameegemea kwenye fremu ya mbao.

Huu ni uyoga wa aina ya Oyster uliokuzwa kitaalamu ndani ya chumba. Uyoga huu unakuwa kutoka kwenye mifuko maalum, iliyotundikwa, ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha uyoga. Huenda ni chumba chenye unyevunyevu na joto sahihi kwa ukuaji wa uyoga.

Hivi ni vitunguu vinaonekana. Kuna vitunguu vya aina mbili, vyeupe na vyekundu. Mtu anaonekana akiokota au akipanga vitunguu, akivaa suruali ya buluu na bangili nyekundu. Vitunguu vimeenea sehemu kubwa.

Hili ni shamba kubwa la mahindi lenye mimea mirefu ya kijani kibichi linaonekana, kwa mbali kuna milima na miti, anga lina mawingu kuashiria hali ya hewa nzuri kwa kilimo.

Hili ni shamba kubwa la mboga za majani labda mchicha ndani ya greenhouse . Mkulima anaonekana nyuma akifanya kazi ya kulima. Inaashiria kilimo cha kisasa au biashara kinachohitaji utunzaji wa mazao.

Hawa ni kuku wengi wakiwa ndani ya mabanda marefu na mapana, yaliyo na miundo ya mbao. Kila upande wa banda kuna mistari ya vizimba, vinavyohifadhi kuku, huku sehemu ya kati ikiwa njia wzi. Hii inaashiria mfumo mkubwa wa ufugaji wa kuku.

Shamba kubwa linaonekana likiwa limepandwa kabichi zilizopangwa safu wima na mlalo. Udongo ni mwekundu na unaonekana umefanyiwa kazi vizuri. Milima na miti inaonekana kwa mbali, ikionyesha mazingira ya kilimo chenye mandhari asilia.

Hili ni shamba kubwa ambalo limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Udongo mwekundu unaonekana wazi kati ya safu za mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Kabichi hizi zinaonekana kuwa tayari kuvunwa.

Ndani ya chafu, mimea mingi yenye majani mabichi imeota kwa wingi ikionyesha bustani inayokua vizuri. Kwa mbali, mtu mmoja amevaa kofia kubwa, anafanya kazi kati ya mimea.

Hawa ni ng'ombe wengi weusi na weupe, wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa la kisasa. Zizi lina paa refu, na muundo wa mbao, na ngombe wamepangwa katika sehemu zinazotenganishwa na nyuma. Inaonekana ni shamba la kisasa, la ufugaji wa ng'ombe.

Wafanyikazi wawili wakiwa na sare za kijani na barakoa, wanapanga maparachichi, wanazijaza kwenye masanduku kutoka kwenye mkanda wa kusafirisha, eneo lote linaonekana kuwa kiwanda cha usindikaji wa matunda.

Shamba kubwa limefunikwa na kabichi nyingi zilizopandwa kwa safu nadhifu, zikionyesha bustani iliyopangwa vizuri. Mboga hizo zina majani mabichi yaliyokomaa. Mbali kidogo, kuna makazi na miti kuonyesha eneo la mashambani.

Hii ni ndani ya chafu kubwa yenye mimea ya joducubar iliyopandwa katika safu ndefu. Ardhi imefunikwa na plastiki nyeusi, ikionyesha mbinu za kilimo bora. Taa za chafu zimewekwa juu, na mtu anaonekana mbali katikati ya chafu.

Kuku weupe wengi wanajaa banda kubwa wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo vya kulishia vyekundu, mashamba ya sasa kuku huwafuga kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya soko.

Inaonekana bustani ya nyanya aina ya cherry zilizopandwa kwa utaratibu, zikining'inia kutoka kwenye miti iliyopangwa vizuri. Nyanya hizo zina rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu iliyokomaa, zikiashiria hatua tofauti za ukuaji. Eneo hilo linaonekana kuwa shamba la kisasa.

Ndani ya banda kubwa, kuku wengi weupe wamejaa sakafuni wakionyesha mfumo wa ufugaji wa kibiashara. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha iliyopangwa kwa safu ndefu, paa lina feni kubwa ya kupoozea hewa.

Ndani ya kiwanda, wafanyikazi wawili wamevalia glovu na apron wakifanya kazi kwa bidii kuchagua pilipili hoho za kijani kibichi. Pilipili hizo zimewekwa kwenye meza ndefu zikionyesha mchakato wa kusafirisha na kupanga mazao.

Mashamba yenye mistari ya mimea midogo yamepandwa kwa uangalifu yakionyesha kilimo kinachoendelea, bomba kubwa la rangi ya kijivu limelala kando ya shamba likitumika kuwezesha umwagiliaji na mimea, mbali kidogo miti na vichaka vinaunda mandhari ya aisli chini ya anga la mawingu.

Sehemu ya bustani inayoonyesha mimea michanga ikiota kwenye mistari iliyopangwa , mifumo ya umwagilia wa matone inaonekana ikiendesha kando ya mistari hiyo ikisaidia mimea kupata maji, kuna matandiko meupe yaliyotumika kufunika sehemu ya udongo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, bomba jeusi limelala juu ya udongo, likitoa tone la maji kwenye mmea mdogo wenye majani ya kijani .Udongo unaonekana kuwa mkavu na mweupe ,kuashiria kuwa eneo linaweza kuwa kame, na mfumo huu husaidia kuhifadhi maji.

Hili ni bustani la mboga iliyopangika vizuri ikiwa na mimea michanga imepandwa kwenye mistari mirefu, kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Muundo wa paa unaashiria greenhouse .

Hili ni shamba lililolimwa, labda la mboga au matunda, limepandwa kwa safu, mimea inaonekana kijani kibichi na inakua vizuri. Katikati kuna mfumo wa umwagiliaji, labda matone, uliowekwa chini. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Hili ni shamba la mazao yenye mistari ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo la kahawia. Pembeni kuna tanki kubwa la kuhifadhimai meusi na mfumo wa umwagiliaji linalotumia bomba la buluu lililolala chini na bomba dogo la wima linalolinyunyizia maji kwenye mazao kuashiria kilimo.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inayopita sambamba na mistari ya mimea.

Majengo meupe yanaonekana mbali, yakizungukwa na miti. Eneo la mbele lina shamba kubwa la kijani kibichi, lililotunzwa vizuri. Kuna dawa za kunyunyuzia maji zinazofanya kazi, zikitoa maji yakianguka kama ukungu juu ya mimea, ikionyesha umwagiliaji wa kisasa.

Kuna mfumo wa mabomba na vifaa vingine villivyowekwa kwenye kisanduku cha kijani vilivyozungukwa na changarawe nyekundu. Bomba jeusi na kifaa cha bluu cinaonekana vimeunganishwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba dogo linaonekana likidondosha maji tone kwa tone. Matone hayo yanaanguka kwenye udongo kwenye mimea michache iliyochipuka. Mandhari ya nyuma imefifia na kuonyesha mimea mingine.

Hili ni shamba ambalo limelimwa vizuri, lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Mifumo ya umwagiliaji wa matone unaonekana ukiambatana na kila mstari wa mimea ikionyesha ukulima wa kisasa na matumizi bora ya maji. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba.

Hii ni mimea michanga yaliyo na majani mabichi yaliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Chini kulia kuna bomba la kunyunyuzia maji, likionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mazingira yanaonyesha shamba dogo au bustani iliyopandwa kwa uangalifu.